Huu ni pesa, pesa ambayo ni pesa kuu ya kenya ya nchi ya kenya, hii pesa ni maelfu kadhaa so hizi pesa ni ya kutumia riziki ya kila aina.

Hapo ni duka, duka la mpesa. Tunaoana hapo kuna hoteli kule ndani. Kuna saluni ya kutengenezea wasichana nywele ama pengine wanaume wenye wako na nywele mrefu.

Hiki hapa ni trela ya kubeba magari. Inabeba mara moja kama magari tano au zaidi lakini hii ni ya kubeba magari tano mbili juu na tatu chini akiwa anapeleka maeneo mbali mbali kwa nchi kwa nchi. Izi gari ni mpya anapelekea soko kuuza.

Hapa sasa tunayoona ni mahali pa kutoa pesa, mpesa, tunaitanga mpesa. so ni ya kutoa pesa, halafu kuna wenye wana change ama wanabadilisha pesa .

Hapo sasa ni maduka ambaye inahuduma vitu mingi kama vile Mpesa agent na vitu mingi. Tunaona hapa ni maji ya kawaida ama maji ya kilimanjaro tunaitanga hivyo .Hapo kuna mtu wa nduthi ama boda ame park hapo mbele akingonja mteja atoke nje.

Hapo vile tunavyoona ni kutengeneza vitu mingi kama vile watu wa Ulaya wakikuja kuona Kenya vile mavitu ziko. Kila jamii inaleta vitu zao hapa sanasana Maasai wanatengeneza hizo vitu kwa Kenya.

Hii ni fedha ya elfu moja pesa taslimu ya Kenya. Elfu moja ambayo ni pesa ya Kenya mzee Jomo Kenyatta ambaye apo ndani yake ambaye ni mzee wa awali wa Kenya.

Hapo vile kuna magari mbalimbali, magari mzuri sana ama magari ghali ama bei ghali sana ambao huwa watu wanatumianga, na matajiri wamekuja wakiwa wameeka hapo parking wakisubiri kuendea na watu wao.

Hii ni gari la matatu ambaye ni mpya, sasa hii gari inaenda safari mbalimbali kama vile kutoka Garissa kuenda Wajir, kutoka Kajiado kwenda Migori, inaweza enda safari hizo mingi zaidi na hii ni gari mpya ambaye labda ameuziwa.

Hapo vile tunaona ni maduka, maduka vile mpesa na naona mtu ambaye amekaa mbele ya duka sijui anasubiri, anakunywa soda, mwingine anaendesha na baiskeli yake akipita mbele ya duka. Duka unaingia unachukua vitu.

Hii ni gari ya lori ndogo ambayo inabeba gari ingine kwa juu yake, wakiwa wanasafiri, wakiendea mahali pa kutengenezea magari, ama pengine huwa anaweza kuwa anauza, na hii gari inabebanga kama gari moja kila wakati.